Hapa naona mtu ambaye anatengeneza maziwa yeye anamwaga maziwa. Anaonekana ni mtu anafanya biashara ya maziwa anatoka mbali na maziwa analeta maziwa ili aweze kuuza apate riziki yake. Hapa naona anapenda kazi ya maziwa.

Hii picha inaonekana ni picha ya mwana biashara mwenye amefanya kazi ya ukulima. Kazi yake ni kulima mandizi. Hapa naona ndizi mingi yenye imeiva na bado yenye ni mbichi. Huyu mkulima anafanya kazi vizuri kwa sababu ndizi yake imeiva vizuri na inakaa kung'ara vizuri.

Katika picha hii naona gari. Pia naona ndizi, mandizi, gari hii inaonekana kubeba mzigo na ndizi. Inaonekana pia mtu anayefanya bishara ya kubeba ndizi. Huyu mtu anaonekana mtu wa biashara wa ndizi.

Hapa kuna mandizi pia kuna mtu ambaye anaonekana kuuza hizi mandizi. Mandizi hizi zimeiva vizuri sana.

Huu ni shamba. Shamnba hili limewekwa mahindi ila mahindi haya haijamea vizuri, imemea vizuri ila imeaffectiwa na wadudu.

Hapa kuna mtu ameshikilia ndizi lakini bado ni mbichi ila maganda zake zimetolewa. Huyu ni mtu anaonekana kufanya biashara ya kuuza ndizi.